Meza ya chakula yenye kukaliwa na watu sita ambayo ipo kwenye eneo la wazi kwaajili ya kununuliwa na wateja.

Sehemu ya maonyesho ya wazi ya samani za majumbani kama vile vitanda , makochi , mito pamoja na picha za ukutani.

Mteja akiangalia bidhaa, katika duka la jumla na rejareja , kwaajili ya matumzizi yake ya nyumbani.

Wafanyabiashara wadogo wanaouza mbogamboga na matunda wakionyesha bidhaa zao katika soko dogo tayari kwa ajili ya kununuliwa na wateja.

Wauzaji wa nafaka wakiwa katika soko la wazi, wakiuza nafaka zao kwa wateja pamoja na vyakula vingine vya kutumika majumbani.

Wafanyabiashara wadogo wanaouza matunda, mboga mboga, na nafaka , wakiuza bidhaa zao pembezoni mwa barabara.

Mfanyabiashara akiwa na bidhaa zake, za urembo wa binadamu, na urembo wa majumbani, akiwa katika maonyesho makubwa ya kibiashara, akingoja wateja kwaajili ya kufanya biashara.